Kuna mazingira mazuri sana ambayo yanaweza kuwa ambayo yana kijani ambacho kimeweza kushika, kijani ambacho ni cha kuonyesha nyasi na mazingira ambayo yameweza kutunzwa vizuri. Pia waweza kuona tanki kubwa la maji na baadhi ya vitu vimeweza kuwa katika kando ya njia kwa umbali.